Vyakula kadha wa kadha viko katika bakuli za rangi ya nyuki. Kuna chakula aina ya biriani, sambusa, vitumbua, viazi, bhajia, mchuzi, pilau na kadhalika.

Gari hili la kusukuma, limepangiwa bishaa na linatumika kama duka la kuuzia vitu aina ainati. Kando yake kuna ukuta, na dirisha moja. Kuna watu kadhaa waliosimama, kando na mmoja akiwa amevaa kofia.

Hapa tupo katika mojawapo wa hoteli mkoa wa Mombasa unaoitwa Forodhani. Tunaona sahani tatu za rangi ya nyeupe zilizobeba pilau iliyo na nyama, ndizi , kachumbari inayotengenezwa kwa tomato , kitunguu, dania na hoho. Pia tunaona hema hapo kwa umbali.

Lishe hili mbele yetu ni wali ambao ni mchele uliopikwa na mapaja ya kuku yaliyokaangwa. Kuna mchuzi kando yake na limau halikadhalika kuna uma wa kulia zimewekwa katika sahani kubwa nyeupe katika meza pia iliyotandikwa kitambara cheupe.

Sahani hii aina ya plastiki Iko na rangi ya kijani ambapo pameekewa chakula aina ya mbaazi na imemwagiwa tui, tui hutengezwa kutokana na nazi iliyokunwa na kuchujwa katika mche kutengeneza supu nzito nyeupe pia kando yake kuna wali hapo na dania.

Sahani hizi nne zikona lishe aina ya sima, kachumbari na mchuzi wa samaki na nyengine imebeba vijiko, uma na kisu ya kukatia kachumbari imetengenwa tomato, kitunguu, dania na hoho.

Mama huyu aliyevalia kilembe cheupe na maski mdomoni na kufisha pua, amevalia kabuti lililoandikwa Brookside, anakaa kupima maziwa, amevalia gloves, trouser nyeusi na gambuti nyeupe.

Tunaona watu kadhaa waliokusanyika katika ununuzi na uuzaji wa chakula baadhi yao ikiwa, vibanzi kwa jina nyingine chips , mihogo ya kuchoma, viazi, mishikaki, kuku, pia kuna ukwaju na juice .

Hapa tunaona sufuria inayotengenezwa kwa mabati. Nako pia kuna kijiko cha rangi ya nyeupe cha plastiki kinachokorogea wali uliyonyunyuziwa mchuzi wa tomato , vitunguu ya majani, mabenda na dania.

Ndizi hizi zilizo rangi ya manjano, zimewekwa juu ya meza. Kuashiria zimeiva na ziko sokoni zinauzwa. Kuna mama anayechagua ndizi hizi, na kuna mzee anyemuuzia. Mama amefunga kilemba kichwani.

Hapa ni dukani. Tunaona kuna mikebe mingi ilio ya rangi ya nyekundu na kuna chumvi. Pia tunaona mikebe midogo midogo inayobeba tende. Tunaona ndoo zilizo na nafaka na viungo vya kupikia vya rangi tofauti ikiwemo manjano, mekundu, machungwa na nyeusi.

Hapa tunaona mkono mweusi wa kijana mmoja ulioshikilia sahani ya plastiki iliobeba chakula cha statftahi ambapo tunaona ni mahamri iliotengezwa kwa ngano, kuna mbaazi yenye nazi na kuna soseji hapo kando.

Watu watatu, wakiwemo wavulana wawili na mwanamke mmoja, wapo katika shamba la migomba. Wamekata mishina ya migomba kadhaa na kutandika katika matawi ya migomba chini.

Kuna sahani mbili hapa ambapo moja ni nyeupe na ingine ni nyeusi na ina nyama kwa jina mishikaki ambapo ni vipande vidogo vidogo vya nyama vilivyo dungwa katika miti na kuchomwa katika jiko la kuni kupitia grili. Sahani nyeupe imebeba vibanzi na kuku.

Sahani nyeupe iliyotandazwa iko na bakuli zingine mbili zilizo na rojo. Kando yake kuna viazi na sausage . Viazi hizi zimeekwa mvuto wa rangi ya manjano. Zimeweza kupikiwa ngano pia.

Mwanamke huyu aliyevalia kabuti ya rangi ya samawati ako katika zizi la ngombe mgongoni mwake amebeba chupa ilio na rangi ya samawati na manjano ana nyunyuzia ngombe hawa dawa kutokana kwa chupa hio.

Ndizi hizi ni za rangi ya kijani zinaashiria mazingira. Kundi la ndizi huitwa mkunga na ndizi hizi hutokea kwa miti inayoitwa migomba. Migomba humea mikubwa sana na kutoa makungu baada ya ndizi. Mgomba huwa rangi ya kijani.

Sahani hii ya plastiki ya samawati ime wekwa gazeti juu yake na ndani yake kuna viazi vitamu vilivyo chemshwa na kupakwa masala viazi hivi humea katika mchanga na huvunwa ukiwa mzizi.

Vyakula vilivyo mbele yetu hapa ni vyakula vingi sana kuna mishikaki inayotengenezwa kupitia nyama inayokatwakatwa kwa vipande na kutupwa kwa vijiti na kuchomelewa katika jiko la makaa aina ya grili, pia kuna chapati na kuna mikate ya sinia kuna sosi na kuna ndoo ya bluu.

Tuko katika zizi ya ng'ombe, ambapo tunaona ng'ombe wa rangi ya nyeupe na nyeusi wakiwa wameekwa vitu katika maskio yao vya kuwajua na kuwahesabu. Ng'ombe hawa wako na bawa la maji ya kukunywia, na paa ya zizi hilo limetengenezwa kwa mabati.

Tupo katika bustani la kuangalia wanyama kuna mnyama aina ya twiga aliyekuwa na shingo ndefu na miguu mirefu inasemekana yeye ndo mnyama mrefu dunia nzima, kando yake kuna nyani wanne na kuna fensi imeekwa hapo.

Tupo katika mojawapo ya miji ya makutano tunaona mwanaume moja aliyevalia shati ya rangi nyeupe akiwa ameshikilia jagi na chupa mkononi ananyunyizia juisi katika chupa hiyo kupitia jagi hiyo kutoka kwa ndoo moja kando yake kuna vitu vya kunyia staftahi ikiwemo mikate ya sinia mandazi mahamri na kadhalika.

Sahani mbili za mabati kwa jina sinia zimewekwa katika sakafu yenye rangi ya kijani mojawapo ya sahani imebeba viazi na ingine imebeba vikebe viwili venye michuuzi moja ya rangi ya hudhurungi na ingine ya rangi ya kijani pia kando yao kuna glasi yenye juisi ya rangi ya manjano.

Sahani hizi nne za rangi nyeupe ziko na chakula ainati ikiwemo samaki iliyowekwa katika mchuzi kuna wali kuna maragwe ya nazi na kuna mboga kadhaa na nyama ya kuku pia kuna sahani inayobeba sahani hizi nne yenyewe iko na umbo ya maraba iko juu ya meza ya rangi ya hudhurungi.

Tupo ufuoni mwa bahari ya inje. Katika ufuo kuna mchanga mweupe, pia kuna minazi.... Anga yote ya juu inaonyesha mawingu yaliyo ya rangi ya nyeusi kuashiria mvua inaweza nyesha.

Hapa tunaona sahani kadhaa mojawapo ikiwa ni kubwa nyeupe na imebeba chakula aina ya pilau. Tunaona mnofu wa nyama umetokea kando. Naona kitunguu kilichokatwa kwatwa na kuna dania na kachumbari hapo pia. Naona bakuli zingine hapo kilicho na kitu cheusi ama rojo.

Tupo katika ufuo wa bahari. Ufuoni humu kuna mchanga mweupe. Kuna ngazi zinazoashiria kuingia katika jumba. Kuna jumba hapo iliyopakwa rangi nyeupe. Pia kuna mti mkubwa ulio na rangi ya kijani. Kuna mlingoti moja iliyo na bendera ya rangi ya nyekundu.

Kuna sahani ka𝑑ℎ𝑎𝑎 𝑧𝑖ili𝑧owekwa juu ya meza iliyo na rangi ya kijani, sahani mbili imewekwa mahamri mawili na sambusa mbili kila moja, ingine iko na limau iliyokatwa mara mbili na chai hapo na kitene cha kuwekea sukari.

Tunaona mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe na kofia nyeupe. Kichwani mwake ameshikilia birika la maziwa. Anachunga maziwa hayo katika birika lingine. Pia kuna ukuta wa rangi nyeupe na sanduku la rangi ya hudhurungi katika ukuta huo.

Baba huyu aliye na tabasamu jingi sana ameshikilia jagi kubwa au birika ya maziwa. Anakaa kunyunyuzia na kuifinya kwa kitambara kuieka katika birika lingine kubwa. Kando yake kuna vyumba vilivyo na paa ya mabati na mitungi. Kuna miti nyuma yake na anga inaashiria mvua.

Mpishi amesmama hapa amevalia shati ya rangi nyusi na nyeupe amevalia saa mkononi anakata chakula kinacho itwa shawarma ameshikilia kisu na kijiko mikonooni mwake.

Muuzaji samaki hapa ameshikilia kitu ya kushikilia samaki waliowakaanga. Samaki hao wakubwa wamekatwakatwa vipisi vipisi na vikakaangwa kwa mafuta juu ya meza kando yao kuna viti vya aina ya plastiki vya rangi ya samawati.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona mchanga mweupe wa baharini. Kando yake kuna miti mirefu ya minazi yenye matunda ya madafu. Chini yake kuna nyasi zilizo rangi ya kijani. Tunaona hema hapo ya rangi ya nyeupe kando yake.

Wanaume wawili walio valia sare za wapishi, wanachoma nyama. Sare zao ni za rangi ya nyeusi. Nyama yenyewe inayo chomwa ni ya kuku iliyo wekwa katika jiko la makaa. Nyama hizo zimedungwa chuma, ili kuwezesha wapishi hao kushikilia wanapo zichoma kuku hizo.

Hapa tunaona wamama kadhaa na mwanaume mmoja ambaye ni wapishi katika eneo hili. Wanachoma mishikaki. Mama mmoja amevalia nguo ya rangi ya nyeupe na amefunga leso kiunoni mwake. Ako na pakacha la rangi ya manjano ambapo anawekea mishikaki yake baada ya kuchoma katika jiko la makaa.

Mama huyu aliyekaa katika benchi amweka nywele fupi kado yake kuna hema ilo kuwa na rangi ya kijani ilokuwa na kitu kina ninginia kwa kamba ikiwa na rangi ya samawati mbele yake kuna samaki anazoka.

Kuna kidimbwi cha kuogelea kwa jina ya kimombo swimming pool ambayo imezungukwa na miti ya aina ya midafu mirefu iliyo na matawi ya kijani. Pia kuna nyumba ya kupumzikia yenye paa ya manyasi kando yake.

Mama huyu anayekamua ng'ombe wake wa rangi ya udhurungi aliye mfunga miguu kwa kamba amevalia shati ya rangi ya machungwa na mikononi iko na rangi ya kijani amevaa bangili na viatu vya rangi ya vyeupe na soli nyeusi.

Tupo katika bustani la wanyama pori, kwenye bustani hapa kuna wanyama wawili wakiwemo kiboko na nyani, viboko ni wawili hapa wanaokula chakula yao pia kuna nyasi iliyo rangi ya kijani kando yao wanakaa kuwa na furaha.

Hapa ni shambani ambako tunaona migomba midogo imepandwa na kuanza kuchipuka. Migomba hii ni ya rangi ya kijani na chini yake kuna mifereji inayopita ya kunyunyuzia maji. Tunaona milingoti iliosimamishwa hapo kando kupea uwezo kwa migomba ili kumea straight .

Kijana huyu aliyenyoa nywele na kuvalia shati yenye mikono mifupi na vifungo vyingi kuenda chini anakaa kuuza vyakula vinavyotumika katika unywaji wa staftahi mbele yetu kuna sambusa, kuna mahamri, kuna viazi, kuna ukwaju, kuna mitai, kuna makadamia na kadhalika.

Meza hii mbele yetu imeandaliwa vyakula ainati. Kuna sahani kadhaa za rangi nyeupe. Katikati ya sahani hizi kuna dafu iliyo na uwezo wa kufyonzea. Kuna vibanzi hapo na limau na nyama na kuku. Kuna bakuli iliyo na nyama zinginezo.

Soko hili ni la chakula, chakula kadha kimetandazwa katika meza hii ikiwemo mishikaki, viazi, sambusa, pojo, karoti na kuna taa za chini zinazowaka kando hapo.

Hapa kuna mkono mweusi ulioshikilia ndizi aina ya matoke. Matoke ni ndizi yenye haijaiva na ikiwa kwa wingi hukua mkungu la ndizi. Naona matoke haya yakiwa rangi ya kijani na tunaona mfuko wa rangi nyekundu hapo kando.

ng'ombe hawa wa maziwa ako na rangi nyeusi na nyeupe katika ngozi yao, wote wamefungwa miguu yao ya nyuma ili wawezwe kukamuliwa maziwa. tunaona mashini imewekwa katika matiti ya ng'ombe mmoja na mifereji hio inaeka maziwa katika majerika hapo nje.

Sinia nyeupe iliyo ya glassi iko na chakula aina ya viazi na pilau na kando yake, kuna pilipili iliyo tengenezwa kwa masala viazi hivi hutengenezwa kwa kuchemshwa na kutolewa maganda na kuwekwa katika ngano na kukaangwa kwa mafuta mingi pilau nayo hutengenezwa kwa nyama , na wali na kachumbari.

Tupo sokoni ambapo mama mmoja mnene amekaa. Amevalia shati ya rangi ya nyekundu na amejifunga leso ya rangi ya kijani. Kando yake kuna samaki ya aina ya kambari walioekwa katika beseni zilizojazwa maji.

Watu hawa wawili wako katika sehemu ya kuuoshea ngombe wanaosha ngombe wawili mmojawapo ako katika mahali kwa kunynunzuia maji mwengine ako kwa chumba cha kukaukia rangi nyeusi na ngombe wa maziwa

Sahani hii yote ya glasi iliyoshikiliwa na mkono mweusi imebeba chakula ya aina ya pilau iliyotengezwa kama boli na samaki hapo wakukauka. Kando yake kuna kachumbari iliyo na limao na michuzi katika kibakuli kidogo cha glasi.

Mtu aliye mbele yetu aliye vaa shati ya rangi ya kijani ilio na madoti ya samawati ameshikilia ndizi aina ya matoke amechagua mojawapo anataka kuweka katika bakuli ya rangi ya samawati ilio juu ya meza ya browni .

Tunaona mkono uliovalia saa ukiwa umeshikilia sahani nyeupe ya glasi iliyobeba chakula aina ya pilau na ndizi. Kwa upande mwingine kuna kachumbari ambapo ni tomato na vitunguu. Pia kuna nyama ya steki hapo kando na rojo, na mboga.

Hapa tunaona sahani ya rangi ya nyeupe. Iliyoko katika meza sahani nyeupe. Kuna kingine kando yake na kuli ndani ya sahani hiyo. Tunaona samaki hiyo iliyopakwa dania na kupewa limau na katumbari na viazi vimekatwa pande pande.

Mbele yetu ni sahani ya rangi nyeupe iliyotengezwa na kaura ambayo imebeba chakula aina ya mitai. Mitai hutengezwa kwa ngano inayokandwa na kukatwa katika vipisi vidogo vidogo aina ya kashata na kutumbukizwa kwa mafuta. Baada ya hapo huwekwa katika sufuria na kukaangwa pamoja na sukari.

Ng'ombe ako katika zizi ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeupe na nyeusi amefungwa kamba katika miguu kuna mkono unaokamua ng'ombe uitwao kaka kwa matiti yake maziwa ya ng'ombe yanaingia katika ndo iliyo ya mabati.

Tupo katika ufuo wa bahari. Ufuoni humu kuna mchanga wa rangi ya nyekundu na uchafu, manyasi au takataka zinazosombwa na mawimbi ya maji. Pia kando yake kuna jumba zilizotengenezwa na hema na pia kuna miti yenye rangi ya kijani na dimbwi la maji.

Sahani kadhaa ya vyakula vimewekwa hapa zikiwemo, chakula ya samaki na vibanzi, kwa njia ya kimombo chips na kachumbari ambayo imetengenezwa kwa tomato . Kuna mchuzi hapo wa rojo na unakaa rangi wa manjano. Kuna glasi hapo ya juisi .

Baba huyu aliyavalia sharti ya machungwa amekaa kwa umbali akiuza samaki zake. Samaki zimepangwa katika makundi. Kuna sahani ya rangi ya samawati na taa zinazoninginia kutoka paa la nyumba ya baba huyu zikiwa zimewaka.

Hapa tuko na mamba, mamba amekaa katika kando ya bwawa la maji amezingirwa na fensi ya waya iliyo na milingoti ya chuma mamba hula nyama kwa wingi ni lisho yake bora.

Hiki ni kipande cha mhogo, mhogo huu umechemshwa na kukaangwa kwa mafuta, umepasuliwa katikati na kupakwa pilipili. Kando yake kuna limau lililokatwa nusu na kukamuliwa katika mhogo. Imeoziteli limewekwa juu ya gazeti lililotandikwa katika meza ya rangi ya hudhurungi.

Hapa kuna mama mmoja aliyesimama aliyevalia rinda la rangi ya hudhurungi na nyeusi, mama huyu ni mweusi ameshikilia boksi kando yake nako kuna mkungu wa ndizi aina ya matoke sababu hazijaiva ziko rangi ya kijani. Shamba hili ni la migomba mingi.

Tunaona mwanamke aliye na buibui ya rangi nyeusi, akiwa anapika chakula aina ya viazi kwa maamur akiweka katika sinia ya mabati, kando yake kuna ndoo ya rangi ya nyekundu.

Mikebe hii meupe ya plastiki imebeba chakula aina ya kaimati. Kuna chakula aina ya pilau ambapo hutengezwa kwa wali na mchanganyiko wa viazi na nyama na kukiwa na kachumbari. Pia kuna mkebe mmoja uko na mboga na mwingine uko na nyama.

Hapa tunaona bakuli kubwa ya glasi ambapo ndani imewekwa nafaka iliyopikwa ya mbaazi inatengezwa na tui na ndani yake inakatakatwa pilipili kwa vipande. Mbaazi hii huwa tamu inapopikwa kwa nazi.

Tupo katika ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe na matakataka yaliyosombwa na maji kutoka katika ufuo huo. Kuna nyumba kadhaa zinazoitwa covet kwa lugha ya kimombo. Kuna miti ya midafu iliyo na rangi ya kijani.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona maji mengi. Hali kadhalika kuna ushara ya mvua sababu ya mawingu yaliyotanda meusi. Pia kuna mti uliyo na maua ya rangi ya manjano na matawi ya rangi ya kijani kuashiria ukulima.

Hapa tunaona vyakula vingi vya kuchoma ambapo kuna mihogo, viazi, ndizi aina ya matoke zilizochemshwa na kupashwa moto katika grili jiko la makaa. Mishikaki hii imekatwakatwa nyama vipande na kudungwa katika kijiti na kuekwa katikati. Pia tunaona kifuniko cha rangi ya samawati mbele na chupa ya rangi ya samawati.

Sahani moja ya glasi ya rangi nyeupe iliyo na chakula kinachoitwa mahamri, mahamri hutengezewa kwa ngano ambayo hukandwa na kuachwa kufura kwa dakika kadhaa halafu inakatwa katika vipande vya maumbo tofauti na kutumbukizwa katika mafuta mengi.

Chakula kilicho mbele yetu huitwa viazi karai. Viazi karai hutengenezwa kwa viazi ambavyo huchemshwa, kuondolewa maganda, na kupikwa kwa ngano katika mafuta mengi. Pia kuna aina ya chakula inayoitwa bajia kando yake.

Tupo katika duka la kuuza malimali na viungo vya kupikia. Katika duka hili tunaona mikebe na pia kuna ndoo zilizo na vitu vingi. Ndoo zingine imewekwa unga ulio na rangi ya manjano na zingine nyekundu, nyeusi na kuna chembechembe kadhaa.

Kijana huyu aliyevalia kofia na shati ya rangi ya samawati yenye maandishi ya kichina amebeba mfuko ulio wa rangi ya kijani. Amesimama katika barabara akichungulia tuktuk huko kwa umbali inayoonekana pia. Kando yake kuna kibanda kinakaa ni duka cha kuuzia bidhaa.

Tupo katika soko la samaki ambapo tunaona samaki wakubwa sana wakipimwa kwa kilo ya rangi ya samawati. Kijana mmoja ameshikilia samaki. Kijana huyu amevalia nguo ya rangi ya manjano iliyo na mistari meupe na meusi. Pia tunaona stool hapo ya rangi ya hudhurungi.

Sahani hii ya glasi iliyochorwa maua ya rangi ya kijani na ilioko katika meza iliyotandikwa kitambara cheupe, ndani yake kuna chakula ambacho ni aina ya wali na mchuzi wa viazi na nyama imenyunyizia juu yake.

Huu ni msitu mkubwa ulio kando ya ufuo wa bahari, ambapo kuna nyumba za ghorofa kwa umbali zilizo na mabati ya rangi ya hudhurungi. Pia nako tunaona maji ya baharini hapo. Mitii hii iko na rangi ya kijani kuashiria ubora wa ardhi na uwepo wa mvua.

Tuko katika ufuo wa bahari ulio na miti ya midafu mingi tu. Una mchanga mweupe. Kando hapo katika ufuo kuna nyumba uliopakwa rangi nyeupe na viti vya kupumzikia.

Sahani hii kwa jina ya sinia ya mabati iko na chakula aina ya biriani. Biriani imetengenezwa kupitia wali uliyowekwa rangi ya chakula. Pia kuna kachumbari na kuna rojo hapo angalau huekwa kwa nyama, viazi. Nyama inaweza kuwa ya kuku mbili, ng'ombe na pia kuna masala kando yake.

Hapa tunaona watu kadhaa waliosimama katika kibanda kimoja cha kuuza maziwa. Kibanda hiki hutumiwa kuuzia maziwa aina ya "ATM" ambapo mtu anaeka pesa alafu anapata maziwa kulingana na pesa aliyoweka hapo. Mmoja wao amevaa shati ya mikono mirefu nyeupe.

Sinia iloko mbele yetu ni ya mabati imebeba chakula ya aina ya mshaki. Mshaki hio imetengenezwa na nyama imedugwa katika vijiti vilvyo katwa kwa vipisi vidogo vidogo kuchomwa na jiko la makaa.

Ukutani kuna watu wanne wakiwemo; wanaume wawili, mama mmoja na mtoto mdogo aliyevalia nguo ya maboksi ya rangi ya kijani na mistari meusi. Mkononi mwake ameshikilia gongo linalotumika kufagia mahali palipowekwa sakafu.

Mama huyu aliyevalia shati ya rangi nyeusi iliyo na mapicha meupe na skati ndefu iliyopita magoti ya rangi nyeupe amesimama katika shamba lilizingirwa na migomba iliyo na rangi ya kijani.

Tupo katika soko, soko hili ni la samaki kuna samaki kadhaa wa kadhaa waliowekwa katika vipakacha vya udongo. Kuna ukuta mweupe uliojengwa kando ya barabara.

Hapa tunaona sinia kadhaa zilizo na viungo vya kupikia, tunaona zote zimeandikwa bei ikiwemo, 160, 180,120, 200, 260,400, 800 ambapo bei ni za hizo nafaka.

Sahani ya glasi ya rangi nyeupe imewekwa katika meza iliyotandikwa kitambara cheupe. Juu yake kuna bakuli moja dogo lililo na mchuzi wa rangi nyekundu. Kuna viwavu na bajia hapo vinavyotumika kukulia na hio rojo hapo.

Mama huyu aliyevalia kilemba au kitamba katika kichwa chake na shati ya mkono mfupi nyeupe na mistari nyeusi na kujifunga shuka ya rangi ya samawati. Anakaanga mahamri na kando yake anatengeneza tui kupitia nazi anaisagasaga. Kando yake, kuna watu wanaosimama wakingonjea mahamri.

Tunaona watu kadhaa wanaotabasamu kwa kufurahia wakipigwa picha. Mbele yao kuna vyakula aina ya viazi, mitai, sambusa, mkate ya sinia na hali kadhalika. Vijana hao wamevaa mashati ya rangi ya manjano, mwingine amevaa kanzu ya rangi ya samawati.

Tunaona sahani maoja kubwa ya nyeupe iliyo na umbo la mraba. Ambapo imebeba chakula ainati. Kuna mishikaki iliyopigwa kwa kijiti, kuna chapati hapo kando, kuna limau, tangawizi, ndimu, kachumbari, viazi karai na zote ziko katika meza kubwa ya rangi ya hudhurungi.

Tunaona sahani tatu zilizokatika sinia moja kubwa nyeusi juu ya meza iliyo rangi ya hudhurungi. Sahani hizi nyeupe zimebeba chakula aina ya biriani, sambusa na mchuzi. Tunaona rojo ambapo liko na yai kubwa la kuchemsha na pia kachumbari kando yake.

Mkono huu mweusi umeshikilia chuma uliodungwa katika nyama. Nyama hii huitwa mshikaki. Nyama hii hutengenezwa kwa kukatwa kwa vipande vidogo vidogo na kuchomwa katika jiko la makaa linaloitwa grill kwa lugha ya kimombo. Kando yake kuna gazeti na nyama.

Sinia iliyo hapo kando iko na chakula aina ya pilau na nyama inavyoonekana na rojo iliyotengenezwa na mchuzi wa viazi. Kuna sahani nayo iliyo na matoke. Pia kuna sahani nyingine iliyo na nyama na limau. Kuna kijiko inayo mega matoke.

Sahani iliyo na umbo wa samaki ikiwa samaki iliwemo imekaangwa na kuongezewa mchuzi, kutia pilipili, dania, tangawizi na pia kuna sima kando iliyokatika bakuli, bakuli zingine ziko na mboga. Kuna sahani ya rangi ya samawati chini yao.

Tupo katika bustani nzuri sana ambapo tunaona miti iliyochongwa vizuri yenye rangi yenye majani ya rangi ya kijani. Halikadhalika kuna nyasi zilizoshonwa vizuri za rangi ya kijani na pia kuna mti ya minazi mirefu sana.

Tupo katika duka moja la kuuza viungo vya kupikia. Tunaona vikapu vilivyojaa hadi juu vitu vingi ndani yake. Kuna mwanaume mmoja mweupe mwenye nywele nyeusi aliyeinama, amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi.

Sahani hii yeupe ya glasi iliyowekwa juu ya meza ya hudhurungi iko na kipande cha nyama, wali na mchuzi uliowekwa katika bakuli. Mchuzi huu ni wa rangi ya njano. Kuna tomato iliyopangwa kwa umbali, mboga ya kijani na limau hapo.

Tuko katika ufuo wa bahari ,ufuo huu uko na mimea kadhaa kuna miti ya minazi kuna manyasi yalioko hapo kuna mti wa maua ulioko kando, kando yake kuna gongo iliyopanda juu.

Ng'ombe hawa wawili, wanaotokea katika kidimbwi cha maji cha kuoshea mifugo, dhidi ya wadudu wanaofyonza damu na kuathiri mifugo. Kando yao kuna jenereta inayo pump maji katika kidimbwi hiki.

Tuko katika dimbwi la maji. Dimbwi hili limejaa samaki wadogo wadogo wanaoogelea. Samaki wenyewe ni rangi nyeusi. Kuna mti kando yake aina ya manyasi na kuna mwangaza wa jua unaoonekana katika maji.

Tupo katika shamba ambapolimepandwa migomba yenye rangi ya kijani. Tunaona watu kadhaa wakiwa wamevaa shati ya raki ya kijani na wameshika mgomba. Mgomba hutoa matunda yanayoitwa ndizi, ambapo yakiwa hayajaiva huitwa matoke.

Hapa tunaona kijana mmoja aliyeshikilia sahani mbili zote zikiwemo ni nyeupe ambazo zimebeba chakula, Kuna sinia moja hapa iliyo na soda aina ya Fanta, kuna kijiko na umma, sahani moja imebeba chakula aina ya biriyani iliyona mchuuzi na kachumbari.

Hapa tupo sokoni, katika duka moja la kuuza vitunguu. Kuna mikebe ya rangi tofauti mingine ikiwa imeweka tende pia kuna vikapu vilivyo na parachichi, vitunguu, tangawizi hali kadhalika kuna ndoo zilizo na viungo vya kupikia.

Sinia hii kubwa ya mabati imeweekwa chakula nyingi sana ikiwemo, kipande cha samaki, vibanzi ama jina jingine chips , kachumbari iliyo tengezwa kwa tomato , hoho, dania, karoti na pia kabeji na limau ya samaki hio.

Sahani iliyo mbele yetu ni ya rangi ya kijani. Juu yake kuna bakuli pia nayo rangi ya kijani iliyo na mbaazi iliyowekwa tuma. Huu hutengenezwa kutokana na madafu. Juu yake pia kuna mahamri manne. Mahamri hutengenezwa na ngano kwa mafuta na kukaangwa katika kilango ya mafuta.

Chakula kilicho mbele yetu ni aina ya sambusa ama samosa chakula hiki hutengezwa kwa ngano, pojo ama viazi ama nyama. Chakula hiki hutumika kunywea nayo staftahi asubuhi ikiwa na chai chakula hiki hua kitamu sana.

Lishe hii iliyo mbele yetu imewekwa katika sahani iliyo rangi ya samawati. Lishe hii iko na chakula aina mbili. Ya kwanza ikiwemo viazi, viazi hukaangwa na kupikwa na ngano. Pia hapo kuna lisha nyingine.

Tunaona glasi moja iliyo na juisi ya mchanganyiko ambayo tunaona rangi ya manjano na nyekundu katika glasi hii. Pia kuna limau iliyoingizwa kando ya glasi hii. Tunaona bakuli iliyo na viazi karai halafu na nyingine nyeusi yenye mchuzi ndani wa kibakuli.

Hapa tunaona watu wawili akiwemo mama na baba. Baba yule ameshikilia mtungi wa rangi ya kijani, amevalia shati ya rangi ya nyeusi, suruali ya rangi ya samawati na viatu vya rangi ya samawati, mama naye amevalia kilemba kichwani na nguo rangi nyekundu na champali ya rangi ya samawati.

Ng'ombe huyu ameekwa mashine katika matiti yake inayofyonza maziwa kutoka kwa matiti yake na kuwekwa katika kiberiki la chuma. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeupe na pachi la nyeusi.

Sahani kadhaa zilizo na lishe kadha wa kadha zimeekwa chini katika mkeka. Mojawapo ya sinia iko na pilau rege na viazi, ingine iko na ndizi aina ya matoke na ingine iko na nyama.

Tunaona wanaume wawili waliovalia mashati ya rangi ya nyekundu, mmoja wao akiwa amevalia kofia ya rangi ya nyekundu na ameshikilia sahani ya plastiki ya rangi ya kijani iliyo na mishikaki, mwenzake akiwa ameshikilia sahani ya rangi ya nyeupe. Kando yao kuna chupa ya sosi ya rangi ya machungwa na mkebe wa chumvi ukiwa na kifuniko cha samawati.

Sahani hii ya glasi ya rangi nyeupe iko katika meza ya rangi ya hudhurungi ambapo imewekewa chakula ya aina ya pilau. Kuna kijiko imetokea kwa upande hapa alafu kachumbari imetengeneza kwa tomato , vitunguu, karoti, dania na kuna mnofu wa nyama na viazi hapa.

Hapa tunaona sahani ya glasi ya rangi ya nyeupe iliyochorwa maua ya rangi nyekundu na kijani juu yake kuna mbaazi za nazi na mahamri matatu, mahamri yametengenezwa kwa ngano, nazi nayo zinatengenezwa na madafu ama minazi.

Mbele yetu kuna sahani kadhaa zilizo na vyakula ainati. Kuna sahani moja iliyo na pilau, nyingine iko na viazi, nyingine iko na nyama. Kuna iko na sambusa, mahamri, mayai, kabosha, biriani na kadhalika.

Hapa tuko katika ufuo wa bahari, hususan huitwa mkono wa bahari. Tunaona mchanga mweupe wa bahari na gogo lililokauka hapo. Tunaona miti kwa jina ya kimombo mangroove trees na matawi ya rangi ya kijani, hupenda sana kumea katika maji chumvi.

Sahani nyeupe imebeba chakula na pia iko na bakuli ingine nyeupe iliyobeba mchuuzi, kwenye sahani hiyo kuna chapati, viazi, limau, kuku, nyama kando yake kuna kitambaa cheupe na kuna meza kubwa.

Ndoo kadhaa ziko katika picha hii. Ndoo tisa zimehesabika. Ndoo zenyewe zikona viungo halikadhalika za kupikia. Moja wapo ya ndoo imeandikwa shilingi mia nne na yenyewe ikona kiungo cha rangi ya brown .

Hapa tuko katika shamba kubwa la migomba. Migomba hii ni mirefu ambapo iko na matawi ya rangi ya kijani. Migomba hutoa ndizi. Ndizi katika wingi huwa ni kungu la ndizi. Tunaona kuna miti ya stima hapo kando na kuna miti mingine mirefu ya matawi ya kijani pia kando.

Sahani iliyopo mbele yetu ni ya rangi ya nyeupe. Iko na vyakula vitatu, moja wapo ikiwemo ni mchele, ingine ikiwemo ni samaki, na ingine ni mchuzi ulio rojorojo wa rangi ya manjano. Kwa mbali kuko na viungo kadhaa.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona bahari kwa umbali. Hapo kuna miti ndefu ya minazi, iliyo na matawi ya rangi ya kijani. Tunaona nyumba moja iliyo na paa ya makuti na nyingine hapa imewekwa paa ya karatasi. Kuna miti iliyo na rangi ya kijani.

Tupo sokoni. Sokoni hapa kuna vitu kadhaa vinavyouzwa. Viko katika ndoo na mengine katika mikebe. Soko hii inakaa vizuri na viungo vya kupikia. Kuna mihogo kando yake. Kuna mama aliyevalia shati ya samawati. Kuna uteo na vikapu.

Tupo katika ukingo wa bahari. Ukingo huu una rangi, rangi nyeupe, kuna manyasi na maua kando yake. Pia kuna neti inayotumika kushika samaki. Pia kuna uchafu kadhalika. Kuna mashua hapo mbele yao.

Hapa kuna binti aliyevalia nguo za rangi nyeusi na kofia ya rangi ya nyekundu lina madoa meupe anakamua ng'ombe wake mwenye rangi ya hudhurungi katika jagi. Maziwa inaonekana meupe wako katika zizi la ng'ombe.

Sahani nyeupe ya glasi imeekwa katika juu ya meza iko na samaki mkubwa ambae ameekwa mchuuzi juu yake, pia kuna tomato , kitunguu na mchuzi apo kando ikiwemo ni mbao na majani kuashiria mboga.

Watu hawa watatu wa kiume, binti wawili na mzee mmoja wameshikilia madafu. Binti mmoja amevaa kofia ya rangi nyeusi iliyo na maandishi meupe na miwani na vipuli. Bwana huyu amevaa shati ya rangi nyeupe iliyo na madoadoa meusi. Mwanamke huyu mwingine amevaa koti na viatu.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona maji mingi yakiwa yamesimama hapo. Tunaona mchanga mweupe wa bahari, ambapo kuna miti kwa jina kimombo mangrove forest . Kuna misitu na miti mirefu ya madafu na mashua.

Hapa tunaona sahani moja nyeupe iliyojaa chakula aina ya viazi. Sahani hii imewekwa katika sakafu iliyo nyeusi. Viazi hivi karai hupikwa kwa kuchemshwa, kubambuliwa maganda na kutumbukizwa katika ungano rojo na kukaangwa katika mafuta mengi.

Mkono wa binti ulio na kucha bandika ya rangi ya pink umevalishwa pete. Mkono huu unaonekana ukichukua bhajia ikiwemo na viazi kando yake kasahani nyeupe iliyo katika meza ta rangi nyeusi. Kuna glasi kando yao iliyo na juice ina rangi ya manjano.

Tupo katika shamba kubwa la migomba ambapo tunaona matawi makubwa ya mgomba hii rangi ya kijani kuashiria ubora wa ardhi hiyo. Tunaona chini kuna manyasi ya rangi ya kijani na kuna kungu la ndizi lililotokea hapo kando.

Soko hili linaashiria muuzaji wa samaki mama aliyevalia rangi ya machungwa dera na rangi ya nyekundu na amefunga leso anachagua samaki atakao uza pia kuna mwenzake apo kando anayeuzia watu.

Mtu aliyeshikilia kisu na kijiko mkononi na kuvaa saa mkononi mwake amevalia shati ya mistari ya nyeupe na nyeusi. Anakata chakula kwa ajili ya shawarma iliyotengenezwa kupitia nyama na hupikwa kwa jiko la stima. Kando yake kuna ndoo iliyo rangi ya kijani na kiti.

Wapishi hawa wawili wakiume wamevalia nguo za rangi ya nyeusi wanachoma nyama huku katika jiko la makaa linalo waka maa kwa rangi nyekundu na kiti rangi ya nyekundu kando yake.

Tupo katika bustani iliyo na njia nyembamba zinazotengezwa na vigae vya simiti. Bustani hii ikona miti mirefu ya minazi na nyasi iliyo rangi ya kijani iliyokatwa na kuwekwa vizuri.

Tuko kwenye ufuo wa bahari ambapo tunaona mchanga wa rangi nyeupe, pia kuna minazi mirefu. Minazi hii humea kwa kina kirefu kuenda juu na hususan humea katika ufuo wa bahari . Kuna manyasi yako rangi ya kijani na kwa mbali tunaona mashua nyeupe na nyekundu.

Tunaona mdada mmoja aliyesonga msuko aina ya rasta akiwa ameshikilia vyakula ainati. Kwenye sahani hizi nyeupe kuna chakula aina ya wali, kuna mboga hapo, kuna mchuzi rojorojo. Dada huyu amevalia nguo ya rangi ya nyekundu.

Tupo katika bustani la wanyama wanaofumika. Bustani hii kuna mnyama kwa jina la twiga. Twiga husifika kwa urefu wake. Ako na shingo ndefu na miguu mirefu. Juu pia kuna mnyama aina ya nyani anayetemba katika fence ya chuma.

Kijana huyu aliyevalia kofia kichwani na shati ya mkono mfupi iliyo rangi ya samawati ameshikilia ndizi zilizoiva. Kuna ndizi kando yake.

Hapa tunaona ndoo kadhaa zilizo na nafaka na viungo vya kupikia. Nafaka hii ni ya aina ya mahindi na pia tunaona viungo vya kupikia ambavyo viko na rangi tofauti vikiwemo hudhurungi, manjano na ya nyekundu ilioandikwa mia nne.

Bakuli hii la rangi ya nyeupe likona pilau. Pilau imetengenezwa kwa wali, nyama, kukaangwa kwa kutumia kitunguu, tomato, dhania pia zikiwepo na kachumbari na matunda kwenye bakuli nyingine ndani.

Tuko katika moja wapo ya miji inayopatikana katika mlolongo wa ufuo wa bahari. Hapa tunaona madafu hutundwa katika mti wa mnazi unaomea kina kirefu kwenda juu. Pia tunaona mtungi wa rangi nyeupe na tuktuk hapo kando.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona kijana mmoja aliyevlia shati ya rangi ya nyekundu na amefunga kitambaa cha rangi ya machungwa mkononi mwake na amevalia suruali ya rangi nyeupe. Pia tunaona vibanda vya kupumzikia hapo kando ya ufuo huo.

Tupo katika bustani yenye miti na nyasi ya rangi ya kijani. Tunaona miti ya minazi jumba hapa la ghorofa moja limepakwa rangi nyeupe katika vikingi vyote na nje kukipandwa maua. Kwa umbali tunaona mau ya rangi ya nyekundu kuna taa zilizowekwa katika bustani hii.

Sinia nyingi zimetandikwa juu ya iliyo rangi ya manjano. Sinia hizi zina chakula inayoitwa biriani, biriani hutengenezwa kwa wali na mchuzi rojo wa nyama ya kuku, mbuzi ama ng'ombe pia kuna kachumbari kwenye sahani izo.

Tuko katika soko la samaki tunaona samaki wakubwa waliolazwa chini na mmoja ya watu hawa ni watu kama mnunuzi lakini mwingine muuzaji aliyevaa walahi ya rangi ya hudhurungi na koti kubwa ya rangi ya nyeupe aliyesimama kando akiuza amevaa walahi ya rangi nyekundu na koti la rangi nyeupe.

Mkononi kumeshikiliwa sahani iliyo rangi ya samawati, iliyo na chakula aina ya viazi vilivyo kaangwa kwa mafuta. Viazi vyenyewe viko rangi ya manjano. Kando yake kuna kachumbari na mchuuzi unaojulikana kama ukwaju wa kuliwa na viazi.

Hapa tunaona chakula aina ya sambusa na kiasi na bagia zilizowekwa katika karatasi ya rangi nyeupe. Sambusa hutengenezwa kupitia ngano iliyo kandwa kwa we𝑚𝑏amba sana na kukunjwa ili kuwekea pojo ama viazi ama nyama ndani na kukaangwa kwa mafuta mengi.

Watu hawa wameshikilia madafu, madafu hutungwa katika mti wa mnazi unaomea mrefu sana, hupatikana katika ufuo wa bahari, madafu huwa na nyama ya rangi ya nyeupe ndani yake iliyo tamu sana na maji yake husafisha figo.

Sinia hii ya mabati iko na chakula aina ya pilau. Pilau hii imepikwa kwa kuku kwa sababu kuna nyama ya kuku kando yake kuna kachumbari, ndizi na rojo na kadhalika. Pia viazi kachumbari imetengenezwa kupitia tomato , kitunguu, hoho na limau.

Tuko katika ufuo wa bahari ambapo tunaona soko la samaki. Samaki wengi wamemwagwa na kupangwa katika mafungu. Tunaona ndoo ya rangi ya machungwa na baba mmoja aliyevalia shati ya rangi ya samawati akiinama kuchagua samaki. Kwanza mwengine hapo aliyevalia kofia ya rangi nyekundu pia anachagua samaki.

Watu kadhaa wamesimama wakingojea mihogo inayokaangwa kwa mafuta. Mkaangaji au muuzaji mihogo ameinama na amevalia shati nyekundu. Anakaanga mihogo kutumia jiko la makaa. Walio mbele yake wamevaa maski mdomoni. Mmoja yao amevaa shati ya rangi ya kijani.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona fensi iliyotengenezwa na mbao na kando yake kuna minazi iliyo na matawi ya rangi ya kijani. Kuna madafu pia yanaonekana. Watu ambapo wamevaa mashati rangi ya samawati ni walinzi wa eneo hilo . Kuna pahali pa kutulia yenye paa la makuti.

Hapa tunaona sahani kadhaa nyeupe zilizobeba chakula aina ya vibanzi kwa jina lingine chips , na pia viazi kuna mishikaki juu yao kuna vibakuli vidogo vilivyo na rojo ya rangi ya nyekundu kuna sambusa na limau katika bakuli hizo.

Mama huyu aliyevalia shati la rangi ya nyeusi na sketi ya rangi ya nyeupe, ako katika shamba. Shamba hili kuna mgomba iliyo rangi ya kijani. Kuna miti iliyo rangi ya kijani pia.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona maji bahari na mtu mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya kijani. Pia kuna ishara ya mti wa mnazi uliokatwa na mti nyingine mikubwa yenye majani ya rangi ya kijani. Kuna mchanga mweupe wa baharini.

Hapa tunaona sahani ya rangi ya samawati iliyowekwa katika meza ya rangi ya hudhurungi. Sahani hii imebeba chakula aina ya wali, uliowekwa vitu vya rangi ya nyekundu, manjano, na kijani. Pia kuna nyama hapo kando, iliyotandaziwa dania.

Baba mmoja aliyevaa shati lililoandikwa Ngano ni Taifa na ya mikono mirefu iliyo rangi ya samawati ameshikilia kisu pande zote mbili ya mikono yake huku anakata chakula kilichotosha shawarma katika sinia kubwa ya mabati kando yake tunaona kuna ndani yamejaa iliyowekwa hapo.

Sahani hii nyeupe ya glasi iko na chakula aina ya pilau, tunaona mnofu wa nyama uliotokea mbele na ndizi upande huu mwengine. Kando yake kuna kachumbari inayotengenezwa kwa tomato , kitunguu, dania na limau, huku nako kuna mchuzi au pilipili.

Sahani ya sinia ya mabati iko na chakula aina ya biriani uliopikwa kwa wali uliowekewa rangi ya chakula. Kuna rojo juu yake iliyotengenezwa na nyama na viazi. Pia kuna dania zilizotandazwa juu ya chakula hiki.

Hapa tunaona miti mirefu ya minazi iliyo na matawi ya rangi ya kijani na madafu juu yake. Pia kina mti mfupi aina ya mchungwa au mu avocado ulio na majani mengi ya rangi ya kijani. Kuna mahali kwa kupumzikia penye paa ya makuti na nyumba kubwa ya ghorofa yenye paa ya vigae.

Tuko katika soko la madafu, madafu ni matunda ya miti wa minazi ambayo umea katika ufuo wa bahari kutumia maji ya chumvi, imemea kina kirefu sana kuenda juu, pia kuna hema na miyavuli na kuna tukutuku iliyoandikwa Mashallah mbele yetu.

Meza hii ya rangi ya hudhurungi iliyoekewa sahani za rangi nyeusi ambazo ziko na chakula kiitwacho pilau, pia tunaona bakuli iliyo na mchuzi kwa kando. Gilasi mbili za juisi, pia tunaona ndizi, matoke katika sahani hii.

Sahani hii nyeupe imebeba chakula aina ya viazi. Yaani hii inaonekana kama picha baada ya kupikwa na kukatwa kwa baadhi. Kuna roho upande wa hapa. Upande hapo iliyo rangi ya kijivu. Sahani hicho imewekwa katika meza iliyo kutandikwa tandiko.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona nyumba moja iliyotengenezwa kwa vijiti na yenye paa ya karatasi. Kando yake kuna miti mirefu ya minazi miti mingine ambayo matawi yake ni ya kijani. Mchanga wa bahari ni mweupe sana.

Sahani kadhaa zipo mbele zetu nazo zipo katika sinia mojawapo ya sahani iko na mahamri nyingine iko na sambusa ingine iko na limau, kuna mbaazi za nazi katika bakuli moja na chai iliyo na kijiko cha kukorogea sukari kando yake kuna kiti cha rangi ya samawati mbele.

Tuko katika chumba ambapo kiko na rangi ya nyeupe katika ukuta wake. Tunaona kreti ya plastiki iliyojaa ndizi ndani yake rangi ya majano. Pia chini katika sakafu ya chumba hiki kuna ndizi zenye mchanganyiko za zenye zimeiva na hazijaiva. Rangi ya kijani na rangi ya majano.

Sahani hii ya rangi ya nyeupe imebeba chakula kadhaa. Miongoni mwao kuna glasi ya juisi ya matunda, kuna tomato , kuna limau, njugu, nyama na majani ya matawi, sijui ni ya mboga gani.

Hapa tunaona kikapu kilichotengezwa kwa mkeka nako pia kimewekwa juu ya meza iliyo rangi nyeusi, ndani ya kikapu hicho kuna mahamri ya rangi ya hudhurungi, mahamri hupikwa kupitia unga wa ngano kando yake kuna nazi iliyo pasuliwa ndani kuna ngozi nyeupe.

Mama huyo wa Kiswahili ameitanda mtandio wa rangi nyeusi kichwani. Ameshikilia kisu na anakata samaki. Samaki wengine wamo katika sinia ya bati hapo yenye mivikacha vya plastiki rangi ya samawati.

Tuko katika soko ya samaki ambayo tunaona samaki yakiwa yamepangwa katika mafungu 𝑘𝑎𝑑ℎ𝑎𝑎 mbele yetu kuna wamama na wanaume. Mama moja amevaa kitambara cha rangi ya manjano na dera ya rangi ya manjano, mwingine amevaa skati ya rangi nyeupe kitambara cha rangi nyeupe pia 𝑘𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑤𝑒𝑛𝑦𝑒 amevaa dera ya rangi ya samawati na kitamba cha rangi ya samawati.

Hili ni kungu la ndizi ambalo ni mkusanyiko la ndizi. Tunaona liko katika miba ambalo limezuiwa na vijiti na hapo kando Ili isianguke. Mgomba huo una matawi makubwa ya rangi ya kijani.

Ukuta mbili ziko zinaonekana moja imepakwa rangi ya nyeupe na nyingine imetengezwa na mawe yanayoitwa corals kwa lugha ya kimombo, kuna mti ulio na majani ya kijani, mti wenyewe umetambaa katika na maua 𝑦𝑎𝑘𝑒 ni ya 𝑚𝑎jani.

Tupo katika ufuo wa bahari. Ufuoni humu kuna mchanga mweupe ulio na uchafu kadhaa. Kuna nyasi aina ya kijani, kuna mashua kadhaa zilizo na miko ya kisukumia mashuka katika bahari. Kuna miti ya minazi.

Hapa tunaona mikono ya watu wawili . Mmoja kukiwa mwanamke na mwingine mwanaume. Mmoja ni mnunuzi na mwingine ni anayeletewa kilichoagizwa. Aliyekuwa mwanamke ameshikilia sahani ya rangi nyeupe akiwa amewekewa samaki, viazi, vitu vingine kadhalika.

Ni wakati wa usiku na taa imeakishwa hapo kando, tunaona baba mmoja aliyevalia kitenge cha rangi myeupe akiwa anachoma nyama ya mishikaki. Mishikaki hutengenezwa kutokana na nyama iliyokatwa vipande vipande na kudungwa na vijiti au chuma na kuchomelewa katika jiko la makaa au grili.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona mti aina ya paipai na mti mkubwa wa mabuyu ulio na shine kubwa. Tunaona Iko na matawi ya rangi ya kijani. Tunaona mashua kwa mbali na watu pia waliokaa kwa mbali.

Tuko katika ufuo wa bahari ambapo tunaona miti aina ya midafu iliyo mrefu sana, mbali ya magari. Pia tunaona nyumba iliyowekwa paa makuti na ukuta ukiwa umepakwa rangi ya nyeupe. Kuna mti mdogo hapo mdogo na majani ya rangi ya kijani.

Tupo katika zizi la ng'ombe la kiteknolojia ya kisasa ambapo ng'ombe hawa wamewekwa katika makundi kadhaa pande zote mbili. Watu wawili wanaopita kukagua ng'ombe hawa. Ng'ombe hawa wako na vitu katika masikio yao vinavyotumika kuhesabu na pia kuwajulia hali.

Hapa tunaona sahani ya glasi iliyochorwa maua ya mistari ya samawati na nyeusi. Ndani yake kuna chakula aina ya wali, maparachichi yaliyokatwa hapo na maharage ya nazi, iliyowekwa kando ni glasi ya juisi.

Daraja hili limetengenezwa kwa mbao na mimea juu na mto umepita chini yake. Kando yake tunaona mimea ya kijani midogo midogo na mingine mikubwa iliyozingira mirefu daraja hili. Daraja hili ambalo hutomiwa kupitia watu.

Hapa tunaona dishi ya plastiki kwa jina la hotpot iliyo na chakula aina ya pilau. Tunaona awali na viazi. Hotpot hutumiwa katika kuhifadhi chakula hili lisiwe baridi, bali likiwa moto.

Hapa tunaona wamama watatu wanaopanga samaki katika grili ambapo ni jiko la makaa la kuchomea samaki. Mmoja wao amefunga kilemba mwengine amevaa blausi ya rangi ya samawati na huku wengine wamefunga leso za rangi ya samawati pia.

Tupo katika shamba kubwa shambani humu tunaona kuna sehemu iliyoandikwa inaonyeshwa chochote na kando yake kuna mboga zilizopandwa hapo pia kuna migomba mikubwa iliyo na rangi ya kijani baadhi hapa hali ya anga hapa inakaa kuwa sawa mawingu ni rangi ya samawati na.

Sahani ya plastiki ulioshikiliwa na mkono uliotokea hapo kando, imebeba chakula aina ya chapati, pilau, mboga iliyo rangi ya kijani, nyama, kuna limau, kuna kachumbari, kuna ndizi, kuna uma.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona mchanga wa rangi ya nyeupe. Kuna nyumba kando hapo imepakwa rangi nyeupe. Kuna miti ilio na majani ya kijani. Minazi hapo ni mirefu, kuna yenye imekatwa kando yake. Kuna nyumba yenye paa ya makuti kando yake.

Hapa tunaona baba mmoja aliyevalia walai, na shati ya rangi samawati akiwa ameshikilia kikombe chake, cha rangi nyeupe na maua ya samawati. Naona mikebe mingi yenye vifunuko ya rangi ya manjano kwa nyekundu kwa samawati.

Mahali hapa kumetandikwa shuka au kikoi kilicho na rangi kadhaa ya samawati, nyekundu, manjano, nyeusi. Kuna sahani iliyo ina mahamri manne ya brown .

Sahani kadha zimetandikwa mbele yetu, ziko na viungo vya kupikia kadha wa kadha za asili. Kuna korosho, kuna sahani zimepachikwa bei kadha wa kadha.

Sahani hii nyeupe kubwa iliyo na maua ya rangi ya hudhurungi na samawati, imeekwa pande za samaki juu yake. Kando yake kuna mikebe miwili ya saladi na chumvi na pia ndimu mbili zilizokatwa. Tunaona mimea aina ya mabenda juu ya samaki hizo.

Tunaona karai ya kupikia mihogo au crispy iliyo na crispy juu nayo pia kuna kijana aliyevaa shati nyeupe na madoa ya samawati amekalia kiti cha rangi chekundu akiwa amevaa malapa. Kando kuna mwingine mwenye shati nyeusi anatembea.

Sahani rangi ya nyeusi juu yake kuna bakuli ya rangi ya nyeupe iliyo na mapazi za nazi. Nazi hutengenezwa na mtangazi unaokunywa na roho hiyo huitwa tu. Pia kando yake kuna maamburi matatu yenye rangi ya majani. Wapikwa kwa ngano.

Tunaona mama mmoja aliyevalia shati ya rangi ya nyekundu akiwa ameshikilia sahani ya mabati iliyobeba sahani zingine nne za rangi nyeupe zikiwa ziko na chakula ya biriyani ambapo ni wali na mchuuzi rojo wa viazi na nyama kando yake, kuna kachumbari.

Hapa tunaona kuku zilizowekwa katikati ya jiko la makaa ya grili. Nyama hizi zinachomwa na kukatwakatwa katika vipande ili kupata mpuke wa kutosha. Baada ya kuchomwa huwa zinawekwa kando ili zipoe.

Hapa tuko ufukweni mwa bahari ambapo kuna mchanga mweupe kuashiria bahari. Hapo kuna kamba ya rangi ya samawati iliyojifungafunga chini. Kuna migongo mingoti hapo mbele, kuna gorofa kubwa iliyo na paa ya mabati. Kuna miti ya minazi na mingine midogo ya rangi ya kijani.

Tunaona mama mmoja aliyevalia barakoa akiwa na yeye mdogo. Amemshikia mwingine na mwingine anakula. Pia kando hivi kuna tukutuku za rangi ya manjano na kijani. Mbele yake kuna glasi ya plastiki iliyo na juisi na mwingine akifuatilia.

Tunaona kijana mmoja mtanashati aliyevalia shati nyeupe iliyo na mistari ya nyekundu na nyeusi, ameshikilia kijiko na kisu inayotumika katika kukata chakula kinachoitwa shawarma, pia kando yake kuna kijana mmoja anayekunywa juisi, na amevaa shati ya rangi ya nyekundu.

Tuko katika zizi la ng'ombe ambapo tunaona ng'ombe mmoja wa rangi ya nyeupe mwenye ako na virapa vyeusi anakamuliwa maziwa kupitia kwa machine . Mashini hii imedungwa katika matiti yake na maziwa yanapita Kwa mfereji kuingia katika birika .

Hapa tunaona sahani kadhaa za rangi nyingi zenye chakula. Hii iliyo mbele yetu liko na chakula aina mshikaki ambapo ni nyama iliyokatwa katika vipande na kuchomwa katikajiko la makaa la green . Pia hapo kuna wali wa rangi ya manjano, kuna machungwa na limau, kuna samaki na mchuzi rojorojo wa rangi ya manjano.

Sahani nne zinaonekana katika picha hii, ziko katika meza ya glasi. Kuna vibanzi mojawapo ya sahani iliyoekwa sauci . Vibanzi hivi vinaitwa chips kwa lugha ya Kimombo.

Nyama zilizo mbele yetu zinaitwa mishikaki. Zimetengezwa kwa kudungwa kwa vijiti na nyama ndogo ndogo zilizokatwa vipande. Kuna sinia iliyowekwa mishikaki ishaiva tayari. Jiko hili la makaa huitwa grilli. Mwenye ako hapo amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi, na anachochea makaa katika jiko hilo la grili.

Tupo katika bustani iliyo tulivu anga na mazingira yake tunaona barabara ndogo apo iliyotengenezwa kwa vigae vya simiti na mataa kando yake kuna mti mkubwa na nyasi ya rangi ya kijani pia tunaona nyumba iliyojengwa kwa paa ya makuti na minazi apo kando ya bahari.

Hapa tunaona sahani kadhaa za mabati zenye chakula aina aina zinazotumika katika ulaji wa staftahi. Tunaona viazi, kaimati, mitai, sambusa, mihogo na kadhalika pia kuna bakuli moja tunaona mchuzi unaoitwa ukwaju uliotengenezwa kwa pilipili, mti wa ukwaju, limau na tangawizi.

Huu ni mkungu wa ndizi ambapo uko na ndizi nyingi zilizoiva rangi ya manjano. Ndizi ambazo hazijaiva huitwa matoke na huwa rangi ya kijani. Ndizi hizi hutoka katika mti unaoitwa mgomba ambao huwa na matawi makubwa ya rangi ya kijani.

Hapa tunaona baadhi ya chakula ambapo ikiwemo ni pilau, kachumbari, mchuuzi na chapati zinazowekwa katika hotipoti ambapo huzuia zisipate baridi, zinaekwa katika sahani zilizo na umma na kisu na kuna mikebe ya poa nikishuku ni ya pori, kuna sahani moja yenye iko na ugali.

Tunaona mkono mweusi umeshikilia sahani ya rangi nyeupe. Ambapo ndani yake kuna samaki aliyekaushwa kwa mafuta, kuna mitai. Kuna sambusa iliyotengenezwa kwa ngano na pojo, viazi au nyama ndani yake.

Meza yetu ilio na rangi ya silver imejaa sahani iliobeba vyakula aina mbail kuna kit cha rangi ya samawati kando yake. Katika vyakula hivi kuna sambusa, mbaazi, chai, mahamuri.

Mtu amebeba sahani iliyo na vyakula aina ainati, kuna vyakula aina ya mahamri, viazi, maragwe ya nazi, mchuzi, pilipili, mihogo na vijiko.

Mwanaume huyu aliyeshikilia ndoo ya rangi ya kijani anamimina maziwa yaliyo rangi nyeupe katika madramu meupe yaliyopakiliwa katika tuktuk ya rangi ya nyekundu. Dereva huyu wa pikipiki amevalia kofia ya mwendeshaji pikipiki na koti kubwa leusi.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona maji ya baharini kwa mbali. Kuna vigongo hapo vinavyoashiria mwisho wa mpaka wa ufuo huo. Nako pia kuna nyumba iliyotengezwa kwa mbao na mapaa ya makuti. Kuna miti mingine hapo iliyo na rangi ya kijani na nyingine ya hudhurungi kuashiria kukauka.

Tunaona sinia ya mabati iliyojaa chakula aina ya pilau ambapo kuna wali mchanganyiko wa viazi na nyama. Kando yake kuna bakuli la glasi iliyowekwa kachumbari ambayo ni tomato na mkwaju. Pia Kuna ndizi ya kukaanga.

Chakula kilicho mbele yetu kinaitwa mishikaki au mshakiki, mshakiki hutengenezwa kupitia nyama zinazokatwa katika vipande vidogo vidogo hudungwa kwa mti au chuma na kuchomelewa, kuchomwa katika jiko la makaa kwa kimombo huitwa grill .

Chakula hii mbele yetu ni aina ya mishikaki. Mishikaki hutengenezwa kwa nyama kukatwa vipande vidogo na kudungwa na kijiti au chuma, na kuchomwa kwenye jiko la makaa linaloitwa grill . Pia kuna viazi na kuna ndizi, mihogo na mahindi ya.

Tupo katika soko la samaki ambapo tunaona samaki wengi waliokatwakatwa na wengine wamesimama katika masomo. Kuna samaki wadogo aina gani. Kuna kijana mmoja mvaa shati ya rangi nyekundu ameinamama hapo. Kwa kuwa samaki ni hawa. Pia kuna mwingine aliyesimama amevaa shati ya rangi ya samawati ameshikilia mkononi.

Kuna mifereji kadhaa iliyopakwa rangi ya samawati. Mifereji hii huenda ikawa ni ya maji masafi au maji machafu ama pia ya gesi ama hewa. Kuna mti ulio na matawi na majani ya kijani ukiwa umenena. Kuna shimo kwenye mifereji inatokea.

Tupo sokoni ambapo soko hili ni la samaki. Tunaangalia dada mmoja aliyevaa kofia ya rangi nyeusi na nyeupe kinyume amesimama kando ya jamaa mmoja aliyevaa kofia ya rangi nyeupe wanachagua samaki. Na binti huyu amevalia suruali ya rangi ya samawati.

Tunaona sinia ya mabati iliyowekwa juu ya meza ya rangi nyeupe zikiwa imebeba chakula aina ya biriani iliyotengenezwa kwa wali na nyama na unaowekwa rangi ya chakula. Kuna robo hapo la nyama na kachumbari kwa mbali.

Hizi ni viazi karai, hutengezwa baada ya kuchemshwa, kubambuliwa maganda na kutumbukizwa katika rojo la unga wa ngano alafu kukaangwa katika mafuta mengi. Viazi hivi huliwa na rojo la mchuzi wa pilipili na masala...

Tunaona sahani kadhaa zikishikiliwa na mhudumu wa hoteli, ambazo zimebeba vyakula mbalimbali kama madondo, mboga na wali. Pia kuna visu, kijiko na uma. Pembeni, kuna sahani nyingine nyeupe iliyobeba pilau pamoja na kachumbari, ndizi na nyama.

Hapa tunaona kijana mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya samawati na kutabasamu na kushika mkebe mweupe, mbele yake kuna samaki waliopangwa katika mafungu na kuwekwa juu ya gazeti kwenye meza ya rangi ya hudhurungi.

Hapa tunaona sahani ya rangi nyeupe iliyowekwa viazi vilivyokatwa kama vibanzi. Viazi hivi karai hupikwa kwa kuchemshwa, kuondolewa maganda na kutumbukizwa katika ngano, kisha kuchomwa kwa mafuta mengi. Katikati kuna bakuli iliyo na mchuzi wa rangi ya nyekundu.

Kuna kijana mmoja aliyevalia tambara ya rangi nyekundu shingoni mwake akiwa amevalia shati ya rangi nyeupe iliyo na mistari nyeusi na nyekundu. Katika mikono ameshikilia kisu na kijiko ambapo anatumia kukatia nyama inayoitwa shawarma.

Tupo katika ufuo wa mkono wa bahari, mkono wa bahari ni sehemu ya bahari ambayo inayotoa maji inje katika sehemu hii, kuna mchanga mweupe, kuna gogo lililokauka kando yake pia kando kuna miti inayoitwa Mangrove trees iliyo rangi ya kijani.

Nyama hizi mbele yetu zinaitwa mishikaki. Mishikaki hutengenezwa kwa kukata kata nyama katika vipande vidogovidogo, na kuvidunga kwenye miti ama vyuma na kuchomelewa katika jiko la makaa la grilli , na kunyunyuziwa mafuta na chumvi na kwaju.

Ng'ombe hawa watano wako wanakula lishe yao ya manyasi iliyowekwa katika gurudumu la trakter . Kando yao kuna jengo lao la kukalia. Maskioni mwao umebandikwa vitu zinazoweza kuwa tofautisha miongoni mwao. Ng'ombe wenyewe ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Tuko katika soko la samaki, samaki wengi wametandazwa katika meza iliyotandikwa kitambara cha rangi ya samawati. Tunaona dada mmoja anayechagua samaki hawa akiwa amevalia shati ya mikono mifupi ya rangi ya samawati. Kuna mkebe kando ulio na kifiniko ya rangi ya nyekundu.

Hapa tunaona vyakula kadhaa vinavyowekwa katika sahani za sinia ya mabati na pia moja ya plastiki ya rangi ya nyekundu tunaona mama aliyefunga buibui na kuvaa dera lake akiuziwa viazi hivi viazi, sambusa sambo.

Hivi ni viazi karai ambazo ziko katika karatasi ya rangi ya nyeupe. Viazi karai hutengenezwa kwa kuchemshwa na kubambuliwa maganda na kukaangwa kwa mafuta baada ya kuwa katika mganda ili kuondolewa ganda lake la nje iliyo na uchuzi wa ukwaju ama pilipili.

Tupo katika soko lililo kando katika ufuo wa bahari, katika bahari tunaona kuna mashua kubwa za Watalii na wa nyumbani mbele yetu kuna mtu aliyevalia kofia nyeupe na mavazi meupe anapouza vyakula vya aina ya mtai, samosa, mishikaki na kadhalika.

Sahani hizi tatu za rangi ya nyeupe ziko na maankuli matamu sana mojawapo ya sahani imebeba samaki ya mchuzi ulio wa rangi ya manjano nyingine ikiwa imebeba wali unaopikwa kwa mchele ukiwa mbichi na pia kuna yenye imebeba nyama aina ya samaki iliokatwa ndogo ndogo kwa vipande.

Hapa tunaona bakuli kubwa la mabati rangi ya nyeupe ambako ndani ya hiyo kumetandikwa gazeti. Pia tunaona chakula aina ya bajia ikiwa hapo. Bajia hutengenezwa kupitia ngano iliyochanganywa na mboga kama vile dania halafu unatengenezwa katika maboli madogo madogo na kuchemshwa kwa mafuta mengi.

Tunaona mkebe warangi ya nyeusi ulioumbwa kwa njia ya kuwa sahani, imebeba chakula ambapo tunaona kuna mboga aina ya cabbage , kuna maharagwe, kuna vipande vya nyama inakaa ni kuku na kuna wali chini yake, pia kuna mkono mweupe na meza yenyewe ni ya rangi ya hudhurungi.

Hapa tunaona mtu mmoja aliyevaa shati ya mikono mirefu ya rangi nyekundu amepeana sahani ya plastiki ya rangi nyeupe ikiwa imebeba nyama tunaona vipande vya samaki aina ya kambare na kambakamba. Pia ziko katika mahali kuliko na vitambara ya rangi nyekundu.

Kuna watu wawili waliokaa chini wanapika vyakula vya kukunyuwia chai kuna mitahi, kuna viazi, kuna bajia yeye mwenyewe amevalia shuka ya rangi ya samawati ako na sahani ako na sinia ya kukaangia viazi vingine.

Tupo katika shamba miti ya migomba ambapo tunaona migomba midogo iliyopandwa katika mchanga wa rangi ya udurungi. Matawi ya migomba huu ni ya rangi ya kijani. Migomba hii hukua kubwa na kutengeneza ndizi aina ya matoke zinapoiva huwa rangi ya manjano.

Tuko katika bustani ilio na njia ilojengwa vigae vya simiti. Bustani hii ni ya mazingira ya kijani na iko na manyasi ya kijani na miti matawi ya kijani.

Shamba hili ni la migomba. Migomba hii iko na matawi ya rangi ya kijani. Migomba hutengeza ndizi aina ya matoke ama zinapoiva huwa rangi ya manjano. Chini yake kuna manyasi mingi yanayotumika kuzuia jua kali na pia kuzuia maji kwenda na jua hii.

Saa ni ndogo kwa chakula inabidi watu wanaofurahia utoke hapo. Kuna kachumbari kando hapo ikiwa imetengenezwa kwa tomato, tunguu, karoti, hoho na ndani pia kuna bakuli katikati ya chakula hiki ambapo ni mchuzi kulia chakula hicho.

Hapa tunaona mkono wa mama mmoja mweupe anayepika chakula. Chakula anachopika hapa ni bajia zimetengenezwa kwa ngano, mchanganyiko wa mboga kama vile dania, sukuma ama mchicha na hapo kando yake kuna sinia kubwa lililo na chakula aina ya vitumbua.

Eneo hili linakaa ni la kupumzikia. Kuna mti mkubwa unao kaa ni wamabuyu. Uko na majani ya rangi ya kijani, chini yake kuna viti kadhaa vya kukalia. Kuna nyumba kando yao iliyopakwa rangi ya nyeupe.

Tupo katika bustani linaloashiria ubora wa ardhi sababu kila mmea hapa uko na rangi ya kijani kumaanisha umaarufu wa mvua eneo hilo, kuna miti ya minazi mirefu kuna taa apo kando ya sakafu ya kutembelea na mawe yapo mbele.

Lori hili leupe lililo na rangi ya nyeusi pia limeandikwa Mlima Mount Kenya Milk. Ni Lori la kuuzia maziwa kuchukulia maziwa kutoka kwa wakulima ama wafugaji wa ng'ombe kuna mfugaji mmoja ambaye anauziwa mabirika ya chuma yanayuvutia.

Hapa tupo katika zizi la ng'ombe ambapo tunaona ng'ombe wakiwa wamelala na wengine wamesimama ng'ombe hawa wako na katika masikio yao vya kuashiria na kuwatambua pia tunaona nyasi pande zote mbili zikiwa ziko zenye ziko rangi ya kijani na zengine zimekauka.

Watu hawa wanakula lishe ya viazi. Tunaona saaani mbili, moja ikiwa na ukwaju na nyingine ikiwa na viazi. Viazi karai hupikwa kupitia ngano za viazi tu vya kawaida vinavyochemshwa na kutambuliwa maganda. Pia kunazo bajia.

Sahani hizi mbili ziko na chakula aina ya pilau ambayo ni wali na mchanganyiko wa nyama, kachumbari iliyotengenezwa na tomato na vitunguu, limau, ndizi iko hapo kando na juisi glasi mbili na ukwaju na mchizi kwa bakuli tatu.

Mkono huu ulioshikilia dafu lililochambuliwa na lililo na mferegi ama kifionza ndani yake ni wa mwanamke, umevaa pete mbili na kucheza bandia. Mwanamke huyu amevaa trouser rangi ya samawati na ni mweusi. Kando yake kuna mtu amesimama dafu tukawa na...

Baba huyu aliyevalia kitambara cha rangi ya nyekundu kichwani na shati pia ya rangi ya nyekundu, suruali ya rangi nyeupe ako katika shamba la migomba ambapo tunaona mikungu ya ndizi iliyoning'inia hapo kando ya migomba yenye matawi ya rangi ya kijani.

Tunaona mama wawili wakiwa wamefunga vilemba. Mmoja amefunga kilemba cheupe mwengine chekundu. Huyu mwenye chekundu amebeba mtoto aliyevaa nguo ya rangi ya samawati. Wanakata mgomba, ambao uko hapo, wa rangi ya kijani.

Tunamwona muuzaji aliyevaa shati ya mikono mirefu na suruali ya rangi ya samawati. Kando yake kuna ndoo mbili, ya kijani na ya manjano. Mbele yake anauza karoti na ukwaju. Kikombe ni cha rangi nyeupe na maua ya samawati.

Tupo katika bustani la wanyama pori ndipo tunaona twiga. Twiga usifika kwa urefu wao. Wako na shingo ndefu na miguu mirefu. Hapa wanalishwa na binadamu. Tunaona tumbili wakiwa katika fensi ya waya hapo kando. Nyuma yao kuna mimea iliyo na rangi ya kijani.

Chakula kinachotayarishwa hapa ni chakula aina ya samaki kinachotengenezwa kwa rojo nzito iliyo rangi ya manjano. Kuna ishara ya hoho iliyokatwa katwa katika vipande vidogo. Rojo hii imetengenezwa kwa vitunguu, tomato, hoho, kitunguu saumu, tangawizi na kadhalika.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo kuna mchanga wa rangi nyeupe na minazi, makuti mirefu ambayo hutumiwa kwa kutoa madafu anga ya hapa inaashiria dalili za mvua maana mawingu ni meusi.

Tupo katika soko kubwa ambapo tunaona wauzaji na wanunuzi. Tunaona baba mmoja aliyeshikilia chuma kando yake na pia tunaona mkebe ulio na viugo vya kupikia vya rangi ya nyekundu, manjano, machungwa, nyeusi. Tunaona tangwazi, tomato na machungwa.

Picha hii imepigwa kwa nyumba ya Mama Ashanti ambapo jina lake linaandikwa hapo. Inakaa chakula kilicho mbele yetu ni pilao lenyewe na viazi na limau. Kuna mnofu wa nyama na ukawa na kuku. Kuna pilipili kando yake kuna mchuzi pia.

Tuko zizini mwa ng'ombe zizi hili liko na ng'ombe wengi wakiwemo wa rangi ya nyeupe na nyeusi na sehemu ambayo wamewekwa vitute vinaeza ashiria rangi ya kijani na hutumika kuwahesabu ng'ombe hawa. Zizi hili limejengwa kwa kuta huku na mbao juu mabati yake ni ya paa.

Bakuli hizi mbili za plastiki zimebeba chakula aina ya biriyani na hapo ni wali, uliopikwa kukandwa kwa rangi ya chakula, na mchuzi wa rojo wa viazi, ama nyama. Na tunaona pilipili kwa mbali, tomato na tangawizi na limau.

Tunaona sahani nne zinazoelekezwa kwa wageni waliokaa kando hapo. Mmoja hapo akiwa amesimama na amevaa shati ya rangi wingu na trauza ya rangi nyeusi na amevaa saa mkononi. Mtoto mdogo ameshikilia mkono wa mamake kando hapo. Kila ule wali mweupe, mdiriani, ndizi na kachumbari.

Hapa tunaona sahani tatu nyeupe zilizobeba chakula na glasi moja lililobeba juicy ya rangi ya manjano ikiashiria juicy ya maembe yenye imebebwa na sinia moja kubwa nyeusi. Sahani hizi nyeupe zimebeba chakula aina ya wali, vibanzi , kachumbari, mayai na mchuuzi mnene.

Soko hili linaashiria soko la samaki. Samaki aina nyingi sana wako katika bakuli zilizo na rangi ya kijani. Wengine wamekatwakatwa na wengine wako wazima wazima. Kuna wanunuzi wa kike mbele yao hapo.

Sahani nyeupe inaashiria chakula cha pilau kando yake kuna kachumbari inayotengenezwa kupitia tomato na kitunguu na pia kando ya pilau kuna limau. Pilau pia imetengenezwa kwa wali na nyama.

Hapa tunaona mkokoteni wa materi yaliyopakwa rangi ya nyekundu unaotumika kama duka la kuuzia bidhaa. Tunaona watu kadhaa hapo mbele ya kimkokoteni huo mmoja akiwa amebeba begi nyeusi, mwingine amevaa kofia nyeusi. Baba huyo aliyebeba begi amevaa koti kubwa la rangi ya nyeupe.

Hapa tunaona mkono mkubwa mweusi ulioshikilia nyama kwa jina ya mishikaki. Mishikaki hii hutengezwa kupitia vipande vipande vya nyama vinavyokatwa na kudungwa katika miti. Huchomewa katika grili ambapo ni jiko la makaa.

Hapa tunaona chakula aina ya sambusa, viazi na kaimati zimetandazwa katika gazeti. Tunaona mwanaume aliyevalia shati ya nyekundu na pete mkononi akijipepea na kufunga sambusa na kuna chupa hapo kando.

Hapa tunaona wamama kadhaa waliovalia bangili shingoni mwao na zingine mikononi wamekaa chini na wawili wamesimama wakiwa wameshikilia mtoto mmoja amevaa kitambara cha rangi nyekundu kichwani mwingine amevaa boshori na mmoja amejifunga shuka ya rangi ya samawati.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona bahari kuu ya Indi na mawimbi yanayopiga bahari. Pia kuna mti wa mnazi hapo kando, matawi yake yakiwa yanaonekana rangi ya kijani. Kuna mimea hapo na maua ya rangi ya nyekundu kando.

Tuko katika 𝑢𝑓𝑢𝑜 wa bahari ambapo tunaona mchanga wa bahari na mti aina ya mnazi ambapo humea kwa kina kirefu kwenda juu angani. Miti hii huwa na matunda yanayoitwa madafu, yaliyo matamu sana na maji ya madafu hutibu figo.

Samaki huyu mkubwa aliyekatwakatwa ndipo aweze kuchomwa vizuri katika mafuta mengi, ameekwa katika sahani nyeupe. Kando yake kuna kachumbari ambapo imetengezwa kwa tomato na vitunguu. Pia kuna limau kando hapo.

Mti huu mbele yetu ni mti wa mgomba. Mgomba hua na ndizi na kuna furushi la ndizi kwa wingi huitwa mkungu la ndizi miti yake hua ya kijani na majani yake pia ni ya kijani, shamba hili hua kubwa sana na liko

Hawa ni ndovu, ndovu ni mnyama wakubwa sana dunia mzima, wanakula nyasi. Tunaona katika mbuga la wanyama ambayo iko na nyasi ya rangi ya kijani na mimea iliyokauka. Kwa umbali pia kuna miti iliyo ya rangi ya kijani, ndovu hawa ni wa rangi ya hudhurungi.

Hapa tunaona sahani ya rangi ya nyeupe iliyo na chakula aina ya samaki na simu nyeupe. Kando yake kuna karoti zilizokatwa kwa vipande. Samaki huyu ametengezwa kwa mchuzi uliomwagiwa juu yake.

Tupo katika ufuo wa bahari ambapo tunaona mchanga mweupe wa baharini na nyumba iliyo jengwa kwa mbao. Hapa kilele pale ya aina ya makuti. Tunaona mti wa kijani. Pia kuna mti mkubwa hapo kando ulio na matawi ya rangi ya kijani. Tunaona migini yakiashiria mwisho wa mpaka wa ploti hili.

Tupo katika barabara, ambapo tunaona lori kubwa mbele na trekta moja. Pia tunaona mtu aliyekalia pikipiki na katika pikipiki yake amefunga viriba vya maziwa. Tunaona taa yake ya upande wa kushoto inawaka, akiwa amevalia kofia ya kumzuia asianguke, asipate majereha.

Tuko katika ufuo wa bahari ambapo tunaona bahari kwa mbali na watu kadhaa wakitembea katika mchanga wa bahari huu. Tunaona minazi iliyo mirefu na rangi ya kijani. Pia tunaona nyumba kwa umbali iliyo na ukuta wa kawaida na fensi ya waya kando yake.

Barabara hii pale iliyojengwa kwa mawe ya cabros . Inakaa kando yake kuna mnara wa stima ama mnara wa Airtel. Pia kuna ukuta mkubwa ulio na fensi ya umeme. Kuna miti, alikadhalika na mnara wa stima kando yake.

Watu wanne wamezungukwa mahindi katika gunia yaliyotandazwa katika sakafu mmojawapo ni mama wawili wakiwa wanaume na mmoja ni mtoto aliyeshikilia gongo la kupondea mahindi haya. Mahindi haya ni nafaka ya kusaga na kutengeneza unga.

Tupo katika shamba la migomba ambapo tunaona watu watatu mmoja akiwa ameinama, wawili wamesimama. Mmoja amevalia shati ya mikono mirefu iliyo na rangi nyeusi na suruali ndefu iliyo na rangi nyeusi na ametuck in . Mwengine ni mama ambaye amevalia kabuti ya rangi ya hudhurungi.

Hapa tunaona sahani kubwa ya sinia inayotengenezwa kwa mabati. Sinia hii imebeba chakula aina ya biriani na kuna kachumbari hapa inayotengezwa kwa tomato , kitunguu, kabeji. Pia tunaona viazi vya rojorojo na nyama na paka kando.

Sahani kadha za mabati zinazo itwa sinia zikona chakula aina ya biriani biriani imetengenezwa kupita wali uliowekwa rangi ya chakula na rojo lake zito la viazi kwa nyama na dania na kachumbari juu yake.

Hapa tunaona sinia kubwa ya mabati iliyowekwa katikati ya meza iliyo na rangi nyeupe. Tunaona mikono kadhaa kila katika sinia moja ambapo kuna pilau ndani yake na mchuzi mnene ulio na mayai ya kuchemsha. Kuna glasi zilizo na soda ya aina ya "Fanta".